Shule imeundwa vizuri kwa mpangilio wa kisasa wamefyeka nyasi. Wako na maji wamewekwa kwa mitungi kubwa ambayo huleta maji ya mvua. Kwa ngwarinde tunaona kamba ya kupeperusha bendera wakati unaofaa.

Wanariadha hawa wanawakilisha nchi zao kwenye mashindano ya marathio .Duniani inaonekana hawajafanya vizuri kwa hivyo mwezake anampatia mtisho ili asikufe roho anaendelea kukuwa na moyo wa kushinda siku nyingine.

Mwalimu ya gredi ya kwanza, mwalimu Agnes, ameweka bango yake ya jina kwenye mlango ili yeyote ama mzazi mwenye amekuja kumtafuta hatapata kazi ngumu kuuliza, anangalia tu na kusoma na kuingia.

Shule hili linaundwa kwa ajili ya kutengenezwa ikuwe ya kisasa. Watoto wenye wanasoma hapa wanafurahi sasa wanaeza soma hata wakati wanacheza nje kwa kuangalia picha. Ni muhimu kwa shule kuhakikisha wamechora mapicha ambayo inavuta watoto.

Somo la kiswahili ambalo ni somo muhimu sana kwa shule. Imewezesha watoto wengi kujua kuongea na wenzao wakiwa shuleni ama wakiwa nje ya shule. Kwa hivyo kitabu hiki kinasaidia sana kuboresha umaarufu wa masomo kwa mtoto mdogo.

Mwadada huyu ambaye ni mwanariadha na kijana huyu wamefurahi sana kupata fursa ya kuwakilisha nchini kwa mbio mbalimbali nje ya nchi. Wanapeperusha bendera kwa furaha. Na wanasema watajumuisha Kenya vizuri.

Huyu mwanariadha anatia bidii sana kwenye zoezi lake kumwezesha apate nguvu ambaye anaeza tumia kwa kukimbia hilo mwendo za mbio za nusu ama chache. Huyu mtu anaweka bidii sana na inamsaidia sana apate nguvu.

Shule la kifahari ambalo liko hapa na uwanja wa kuchezea kwa watoto, imejengwa kwa hali ya juu na inaonyesha ujuzi wa ufundi na matokea ya masomo ya mbali yanaweza toka hapa.

Milingoti ya kupeperusha bendera ya chini ndio inaonekana katika shule hii. Shule hili linaonekana tena liko na miti mbali mbali ambayo imelindwa vizuri na tunafurahia sana kama jamii ya nchi.

Shule hili limeamua kuwaandikia watoto vile mambo yao hufanyika humu. Wameambia watoto kwamba lazima wakuwe watu wanahesimu sheria, na kufanya kazi kwa pamoja. Hii inapatiana motisha kwa watoto ili wasiwe watoto wenye hawafwati sheria za shule.

Hizi bidhaa ambazo zimewekwa hapa kwa shule yanasaidia kwa njia mingi sana, tunaweza zitoa tuzikate kate ndogondogo ili watoto wadogo waweze kuandika na kuelewa vitu wanaoweza kusoma, tunaweza chukua tena tuandike tuweke kwa ukuta.

Shule hili linaonekana iko na mabao ambayo ni waombea vizuri na wanafunzi, tunapata kama walimu wamejiandaa sana kusomesha watoto hao kutumia ukuta, mtoto kazi yake ni kuangalia tu na kusoma kenye anaona, hoi inasaidia sana kwa masomo.

Kwenye shule hii imejengwa na wameweka maabara ya wanafunzi kutumia kufanya mambo yao ya kimasomo ya sayansi na hili ni jambo ambayo husaidia watoto hawa kwa mambo ya kuhakikisha wakikuwa daktari watakuwa na kazi rahisi.

Masomo ni muhimu sana kwa wanafunzi na ata jamii nchini Kenya. Kwa hivyo ni muhimu sana tupeleke watoto shule wapate elimu ya kutosha, tunapata kama siku hizi, elimu imepewa kikao cha mbele na serikali. Wametengeneza madarasa na shule inang'ara.

Ni muhimu sana tutengeneze madarasa yetu, ili vumbi isiweze kufanyia watoto wetu unyama, kama vile darasa hili limetengenezwa na muundo wa kisasa, na wototo hawa watafurahia kusoma kwenye mazingira masafi kama hii.

Kwenye shule hili linaonekana usafi ni kitu muhimu wamezingatia kwa hali ya juu. Nyumba ni safi mazingira ni safi nyasi imekatwa na maua kutandazwa vizuri na kupendeza kwa macho.

Kwenye nyumba hii kuna mitungi ya gesi, ambayo imewekwa ili isaidie wakati stima imepotea, ili huduma isirudi chini. Hii inasaidia stima wakati imepotea, na kuna baadhi tu mbalimbali kusaidika katika hiyo moto ya ameni.

Shule hili imejaribu mpaka imetengeneza mabango ya kuonyesha wakati wowote kuwa janga la moto imetokea humu shuleni, watoto wote na kila mfanyikazi anafaa kukimbia kuelekea sehemu hiyo mabango inaonyesha.

Shule ni kitu muhimu sana nchini Kenya kwa kila mwanafunzi. Ni jukumu la kila mzazi kuhakikisha watoto wamejiandikisha ili wapate huduma ya masomo. Mtoto akipata masomo anakuwa mtu ambaye anaweza tegemea mbele la jamii.

Timu ya Kenya ya wale ambao wakona shida ya ulemavu wamesanyika kwa kupiga picha na kueleza vile wakona mpango mzuri wa kujumuia Kenya katika mchezo mbalimbali.

Wakenya ambao wakona shida la ulmavu wameletwa hapa ili wajisajili na kufanya zoezi la kuenda kushambuliana na wengine duniani. Ni muhimu sana kujua kwamba mtu akiwa mlemavu si mwisho wa maisha yake.

Masomo kwa watoto wadogo ni muhumi sana, ni muhimu sana kwa mzazi ahakikishe mtoto wake ako na kitabu ambayo anaezasoma akiwa peke yake akijiandaa kukuwa mwanafunzi mwerevu.

Mwanadada huyu anatuonyesha ishara ya furaha kwa kupata nafasi kujiunga na wanariadha wengine kwenye mashindano ya olimpiki iliyofanyika jijini Barraia huko Ufaransa. Amefurahi sana kupata fursa kama hii.

Shule hili wameweka mikakakati mingi ya kuboresha mazingira ya wanafunzi. Tunapata kama darasa limejengwa kwa hali ya kisasa na hili huvuta watoto wengi kupenda shule yao na kutaka kukuwa hapa kila siku.

Waziri huyu wa zamani za wizara ya elimu bwana Ezekiel Machongu amepatikana hapa kwa hafla ya kutoa rasmi matokeo mtihani ya kitando cha nne ambayo imefanywa na kusubiriwa kwa hamu na ghamu.

Kwenye bao ni masomo ya watoto wachanga ambao huitwa watoto wa chekechea wameandikiziwa maelezo kuanzia mwanzo hadi mwisho. Wametumia hizi jambo ili watoto waweze kujua na kusoma vilivyo.

Somo la kijiditali limekuwa somo muhimu sana Kenya na hata dunia mzima. Wanafunzi ambaye wamewezeshwa kusoma hili somo wakiwa wachanga wanaendelea na maisha vizuri kwa sababu kuna kazi mingi bado inahitaji ujuzi huu.

Mtoto huyu amejaribu sana kwa ajili ya kazi yake. Na anatakikana mwalimu atie bidii kuhakikisha kwamba mtoto anaelewa alivyofunzwa ili asiwe anakosa kama vile amekosa sahizi.

Mwanake huyu ambaye ako na changamoto ya ulemavu umemkula mguu na kuchukua yote amefanya fursa ya kuwakilisha nchini kwenye shindano mbali mbali anapokelewa kwa ofisi moja hizo nchi za kigeni na kuwezeshwa kufanya shughuli yaake ya kuwakilisha nchini.

Somo la kiingereza limewezesha watu wengi kupata nafasi ya kutembea na kuenda nchi mbalimbali na kuwasiliana na wengine wanaopata huko. Ni muhimu sana kama nchi tununue vitabu vingi na kupatia watoto wetu ili wasome na tuweke lugha ya kiingereza juu.

Mkenya huyu anaonyesha sifa yake ya kuendesha meli kwenye maji, ako na sifa ya ujasiri na mambo mengine ambayo si kawaida kwa watu wengi kupata na kutumia hapa Kenya.

Mwanafunzi ambaye anajua sana hesabu ameonyesha umaarufu wake kwa kuweza kupata kila kitu ambacho mwalimu wake alimpatia afanye. Huyu mtoto inaonekana amejiandaa vilivyo kukuwa mwanafunzi mwerevu.

Shule hili limejengwa kwa hali ya kisasa na darasa limeng'ara vilivyo. Kuna onyesho la kwamba mwalimu wa darasa jina lake limewekwa na nyumba imeng'ara sana.

Mchezo ni muhimu kwa watoto wachanga. Kwa hivyo kila shule linahakikisha wako na vitu mbalimbali ya kuwajaza hao watoto wa chekechea wapate kucheza na kuburudika wakiwa shuleni. Hii inafanya watoto hawa wasipoteze pendo wakati wanakuja shule.

Wakati tunachangua kwa watoto wetu wa chekechea. Inapatikana tupate shule ambayo walimu wanaweza andika kama huyu kwa ubao ili watoto wakuwe wenye wanaweza soma na kuandika vizuri na kuendeleza masomo yao vilivyo.

Mashindano ya kiisha hakuna mipaka. Washindaji wanakutana pamoja na kusherekea ushindi ya wenzao. Tunaona hapa kama timu ya Kenya na Ethiopia wamekuja pamoja kusherekea ushindi ya wenzao.

Somo ya kisasa ambayo uliletwa kupitia serekali unayopita tumepatiana kiwango kubwa ya kazi yetu kama wanafunzi na walimu ili tusome hizi somo za michezo kama vile huyu mwanadada ako hapa kujiandaa kucheza.

Shule hili limechorwa vizuri na watoto watafurahia kusoma. Tunaona meli kubwa ambayo iko baharini na samaki ya kukimbia hapa na pale. Wanyama wa pori wamechorwa pia kuonekana kwamba, watu hawawezi waua kwa sababu tunaishi karibu nao.

Kwenye nyumba hili ni darasa ambayo vitu vya kutumika kwa watoto kusaidia kwa masomo yamewekwa pamoja. Kuna viti na sehemu ya kuweka vitabu sasa ni jukumu la mwanafunzi akuje aipange ili masomo yaendelee vizuri.

Uzalendo ni kitu muhimu sana nchini, tunaona wanadada hawa wakikaa na kupanga foleni ili waonyeshe umaarufu yao ya mchezo wakibeba bendera ya nchi wakiwa na furaha.

Kama hii ni shule muhimu sana kwa kazi ya masomo. Mtoto na mwalimu wake wanakuwa na fursa ya kutumia dijitali ya kisasa kupata mambo mingi kwa masomo yao. Kwa hivyo, ni muhimu sana sisi kama wananchi tuunge serikali mkono na kuwawezesha kuleta mengi.

Wanariadha hawa wawili wanasaidiana kufanya zoezi la kuwezesha waongeze nguvu ya kuwaweka kwa hali ya kuweza kusaidiana wakati wa mchezo huu. Hii ni njia moja ya kuhakikisha nguvu wamepata na kukuwa watu wenye wanaweza hudumia nchi yetu.